Kompyuta mpakato iliyofunguliwa ikiwa na skrini inayoonyesha mafunzo ya mtandaoni, ikiwa na picha ya mwanamke aliyevaa kofia ya kuhitimu. Karibu na kompyuta hiyo, kuna kikombe chekundu, simu ya mkononi na vitabu viwili. Huku miwani na penseli vikiwa juu ya mojawapo wa vitabu.

Mikono ya mtu inaonekana ikiwa kwenye kibodi cha kompyuta ndogo. Ikionyesha kuwa anafanya kazi au kujifunza. Kompyuta hiyo inaonekana ikiwa imefunguliwa mbele yake. Mtu mmoja aliyevaa shati ya njano ako upande mwingine naye pia kuna kompyuta mpakato mbele yake. Wanaonekana wakishirikiana au wakifanya kazi kwa pamoja.

Watoto wawili wanaangalia kompyuta mpakato kwa umakini. Mtoto mmoja ambaye anatabasamu usoni ameelekeza kidevu chake mikononi mwake akifurahia kile anachokiona kwenye skrini.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa na miwani ameketi mbele ya kompyuta mpakato akivaa vipokea sauti masikioni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mkutano wa video unaoendelea, unaonekana kuwa na washiriki kadhaa.

Kompyuta mpakato kimefunguliwa na kuwekwa kwenye meza ya mbao ikionyesha neno E-Learning kwenye skrini yake. Karibu na kompyuta hio kuna kikombe cha kahawa, mimea midogo na karatasi, vikionyesha mazingira ya ofisi au masomo.

Mtu anatumia kompyuta mpakato akiwa amefungua tovuti inayoangazia elimu mtandaoni, yenye maneno kama Online Education, Online Materials, Webinar, na E-Learning . Mikono ya mtu inaonekana ikiandika kwenye kibodi, huku simu na kikombe cha kahawa vikiwa karibu.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu, ameketi kwenye kiti cha ngozi chenye rangi ya kahawia akitumia kompyuta ndogo. Amevalia sweater nyeupe na suruali ya buluu na anaonekana akichapa kwenye kibodi.

Mwanamke mwenye tabasamu la bashasha ameketi mezani akijishughulisha na masomo yake. Anaonekana aki andika kwenye daftrari lake kwa kalamu huku kompyuta mpakato ikiwa wazi mbele yake ikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Mwanaume ameketi mbele ya kompyuta mbili akiwa amevaa miwani na vipokea sauti masikioni akishiriki katika mkutano wa video. Skrini moja inaonyesha takwimu za soko la hisa, huku skrini nyingine ikionyesha picha ya mwanaume mwingine.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wamekaa mbele ya kompyuta wakishirikiana katika kazi. Skrini ya kompyuta inaonyesha dashibodi yenye takwimu na habari nyingine ya usimamizi wa matukio au biashara

Meza ya mbao ina vifaa mbalimbali vya kusomea ikiwemo kompyuta ndogo iliyo wazi ikionyesha mwalimu akifundisha. Vitabu vimewekwa pembeni na kikokotoo kipo karibu na kompyuta. Mwanafunzi anaonekana kutoka nyuma akiandika kwenye daftari lake akifuatilia somo.

Wanawake wawili vijana wameketi chini kwenye sakafu ya mbao, wakionekana kujifunza au kufanya kazi pamoja. Mmoja wao amevaa kofia ya rangi ya zambarau na koti la njano akichunguza kitu kidogo mikononi mwake. Mwingine ana nywele zilizonyooka na ameshika kalamu na karatasi huku kompyuta ndogo na mkoba vikiwa karibu.

Mwanamke moja ameketi mezani, akizingumza na kundi la watu kupitia mkutano wa video. Skrini kubwa inaonyesha nyuso nyingi za washiriki wa mkutano huku mwanamke akionekana akitumia lugha ya ishara au akifafanua jambo.

Msichana anayeweza kuwa mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta ndogo akionekana akisoma kwa makini au akifuatilia somo la mtandaoni. Amevalia vipokea sauti masikioni na anaandika kwenye daftari lake kwa kalamu.

Mwanafunzi anaonekana akifuatilia somo la mtandaoni kupitia kompyuta ndogo akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa formula na michoro.

Msichana mdogo ana tabasamu la furaha akiwa ameketi kwenye meza na kufanya kazi zake za shule. Ana kalamu mkononi na anaonekana akiandika kwenye daftari lake, huku akiangalia kifaa cha kielektroniki kilicho mbele yake. Labda kompyuta kibao au kompyuta mpakato.

Mtu amekaa mbele ya kompyuta mpakato akionekana kushiriki katika mkutano wa video. Skrini ya kompyuta inaonyesha nyuso za watu wengi, wakiashiria mkutano wa mtandaoni au darasa la mbali.

Mwanaume ameketi mezani akiwa amevalia suti na tai, akionekana kujishughulisha na kuandika. Macho yake yamefumbwa au yanatazama chini, akionyesha umakini katika kazi yake.

Binti mwenye tabasamu la kupendeza ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akiwa amevaa vipokea sauti masikioni na shati la waridi. Anaonekana akifanya kazi kwa umakini huku akishika kalamu na kuandika kwenye daftari lililokuwa mbele yake.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta ndogo kwa bidii, mikono yake ikiwa kwenye kibodi, huku daftari na kalamu vikiwa vimefunguliwa karibu naye. Simu ya mkononi imelala juu ya kitabu kilichowazi na kikombe cha kahawa kimekwa pembeni, kuashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi.

Nafasi ya kujifunza kidijitali au kufanya kazi kwa mbali. Kompyuta mpakato ipo katikati ikiwa na dirisha la mkutano wa video na video ya kozi au somo inayoonekana kwenye skrini. Karibu na kompyuta kuna daftari wazi na kalamu pamoja na rundo la vitabu na kikombe cha chai.

Chumba cha darasa kisichokuwa na watu kimepangwa vizuri na vitu na meza za wanafunzi. Safu za meza zikiwa na rangi nyeupe na hudhurungi zimepangwa kwa utaratibu mkamilifu zikielekea mbele ya darasa.

Kikundi cha washangiliaji. Wengi wao wakiwa wanawake. Wamevalia sare nyekundu na kaptura nyeusi. Wamesimama kwenye uwanja wa kijani kibichi. Wanshikilia vibubu vieupe na nyekundu mikononi mwao na baadhi yao wameinua mikono yao juu.

Bweni lenye vitanda vya ghorofa vimepangwa kwa safu ndefu. Kila kitanda kina godoro la rangi ya kahawia na blanketi zilizokunjwa vizuri. Dirisha kubwa linaonekana kwa mbali likiashiria mwangaza wa kutosha kwenye bweni.

Chumba kinacho onekana kuwa cha hospitali au zahanati ,kikiwa na vitanda viwili vikiwa vimefunikwa kwa shuka za waridi. Mapazia ya bluu yameninginia kwenye madirisha yakiongeza rangi kwenye chumba.

Chumba cha mapokezi au eneo la kusubiri lililo pambwa kwa mapazia meupe na mekundu kwenye madirisha. Kuna viti kadhaa vyeusi vilivyopangwa kwa utaratibu, na meza ndogo ya mbao katikakati. Mabango mawili marefu yamesimama karibu na dirisha yakionyesha picha za watu na maandishi, labda yanatangaza huduma au campaign .

Chumba kirefu cha mabweni inaonekana ikiwa na vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu. Matandiko yenye rangi mbalimbali ikiwemo mekundu na kijani, yamefunikwa kwenye vitanda, yakitoa mwonekano wa utulivu.

Darasa tupu linaonekana likiwa limejaa madawati na viti vya mbao yaliyopangwa kwa safu. Kila dawati lina kiti chake kilichoambatanishwa. Dirisha kubwa lenye vibanda vya chuma linaonekana kwa mbali, likiruhusu mwanga kuingia ndani ya darasa.

Chumba chenye vitanda viwili kikiwa limepangwa kwa ajili ya kulala ,vitanda vimefunikwa kwa shuka za rangi nyepesi na vina matandiko, kati ya vitanda Kuna meza ndogo na viti viwili. Vikitoa nafasi ya kukaa au kufanya kazi.

Chumba hiki kinaonekana kuwa kituo cha kompyuta au darasa chenye watu kadhaa wakitumia kompyuta. Kila mtu ana kompyuta yake na wengine wamevalia vipokea sauti masikioni. Wanafunzi hao watumiaji wameketi kwenye viti vya rangi ya samawati wakizingatia kazi yao.

Maktaba au chumba cha kusomea kilicho na meza nyingi na viti vyeusi zikiwa zimepangwa kwa ajili ya wanafunzi kujisomea. Kila meza ina sehemu ya kugawa ikiruhusu faragha kwa kila mwanafunzi. Madirisha marefu yamefunikwa na mapazia ya buluu na kutoa mwanga wa asili ndani ya chumba.

Chumba cha darasa kipo wazi, kikiwa na viti na meza nyingi zilizopangwa kwa utaratibu. Kila meza ina kiti chake cha rangi nyeusi na uso mweupe, ikiwa tayari kwa wanafunzi. Sakafu la darasa linaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokolea au kahawia.

Darasa tupu lenye meza na viti vingi vya bluu, vilivyopangwa kwa safu. Kuta za chumba zimepakwa rangi nyeupe na bluu, na madirisha makubwa yanatoa mwanga wa asili ndani. Hali hii inaashiria darasa safi na lililopangwa vizuri.

Uwanja wa mpira wa kikapu ukiwa na ubao mweupe na neti. Kando ya uwanja kuna majengo yenye paa nyekundu na mimea mingi ya kijani kibichi anga linaonekan kuwa wazi na linaonyesha hali ya hewa nzuri.

Chumba kinaonekana kikiwa na vitanda viwili vya orofa vilivyo pangwa . Matandiko kwenye vitanda yamefunikwa na shuka za rangi ya kijani kibichi. Vifaa vingine kama vile mito na magodoro pia vinaonekana. Hii inaweza kuwa chumba cha kulala katika hosteli au bweni.

Chumba cha mabarasa kisicho na wanafunzi kinaonekana kikiwa kimya na kiko tayari kwa ajil ya masomo. Madawati ambao yemepangwa kwa safu nadhifu yakikabili ubao mweusi ulioko mbele ya darasa.

Chumba hiki kinaonekana kuwa kidogo na chenye mpangilio rahisi. Dirisha kubwa hurusu mwanga wa asili kuingia ndani, huku miti ya kijani kibichi ikionekana nje kitanda kimoja kimefunikwa na shuka yenye muundo na kando yake kuna dawati ndogo lenye taa ya mezani.

Chumba hiki kina vitanda viwili viliopangwa kwa ghorofa vikiwa vimefunikwa na shuka nyeupe zilizokunjwa. Dirisha kubwa kuruhusu mwanga wa asili kuingia ndani na kutoa mwonekano wa nje ya jengo.

Chumba cha darasa kinameza defu za mbao viti vingi vikiwa vimepagwa kwa ajili ya wanafunzi au mikutano. Rafu ya vitabu imejaa vitabu ikionyesha mazingira ya kujifunza ukuta wa rangi ya kijani na ubao mweupe unatokeza ukiashiria mahali pa kufudishia.

Chumba hiki cha kulala kina kitanda kikubwa cheupe na godoro la rangi ya beige ,kikiwa na mto mmoja mweupe. Kiti cha rangi ya kahawia, na nyeusi kimepangwa karibu na kitanda, kikitoa nafasi ya kuketi.

Chumba hiki kikubwa kina vitanda vya ghorofa vilivyopangwa Kwa safu vikionekana kuwa na magodoro meupe na mablanketi ya kijani na kahawia kuna madirisha marefu kwenye ukuta wa kulia yakiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Chumba cha mabweni kimejaa vitanda vya ghorofa vilivyo pangwa kwa safu. Baadhi ya matandiko yenye rangi mbali mbali yanaonekana yakiwa yametandikwa. Huku nguo zingine zimetandikwa kwenye vitanda. Dirisha linaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba. Ingawa kunaonekana kuwa na ukosefu wa usafi na mpangilio.

Chumba cha kompyuta kilicho na safu ndefu za meza za mbao na viti vya bluu. Kila meza ina kompyuta juu yake, ikionyesha kuwa ni mahali pa kujifunzia au kufanya kazi kwa kutumia kompyuta.

Rafu kubwa iliyojaa vitabu vingi. Vitabu vimepangwa kwa usawa kwenye rafu mbalimbali vikionyesha migongo ya rangi tofauti. Upande wa kulia, kuna rundo la vitabu vingine vikiwa vimerundikana vikionyesha kuwa hapa ni mahali penye vitabu vingi sana huenda kuwa ni maktaba.

Ukumbi mpana na safi ndani ya jengo ukiwa na sakafu nyeupe inayongaa na kuta zenye rangi ya beige na nyeupe. Nguzo kubwa nyeupe zimesimama zikiegemea dari ambapo taa za mraba zinatoa mwanga mweupe mwangavu.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa kinaonekana kikiwa na matandiko ya rangi ya buluu na nyeupe. Mtu mmoja anaonekana ameketi katika kitanda cha chini cha ghorofa moja. Dirisha kubwa linaonekana kwa mbali likiruhusu mwanga wa jua kuingia ndani ya chumba na mapazia ya rangi ya machungwa yamefunika darasa hilo.

Wachezaji wa raga wanajishughulisha na mchezo kwenye uwanja wenye nyasi. Baadhi wamevaa jezi za kijani na nwengine blue. Wakishikana na kupiga hatua. Wakionyesha ukali wa mchezo. Wanajitahidi sana kushika mpira. Huku wengine wakijaribu kuwanyima fursa.

Jengo kubwa la ghorofa likionekana limejengwa kwa mtindo wa kisasa na rangi za kupendeza za nje kama vile beji na bluu. Miti mirefu kama ya mitende na mimea mingine ya kijani imepandwa karibu na jengo ikiongeza uzuri wa mazingira.

Ukumbi mkubwa umezao watu wengi, wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu. Watu hawa wamevalia mavazi rasmi, wengi wao wakiwa wanafunzi au washiriki wa mkutano. Nuru inatoka kwenye madirisha ya juu, ikiangazia sehemu ya mbele ya ukumbi.

Ukumbi mkubwa uliojaa viti vingi vya rangi nyekundu vimepangwa kwa safu nadhifu zikigawanyika na njia kuu mbili zinazoelekea jukwaani. Kuna jukwaa dogo kati kati ambapo mtu mmoja anaonekana amekaa labda akisimamia sauti au taa.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara unaonekana ukiwa na viti vingi vya mbao, vilivyopangwa kwa safu na kupanda juu. Kila kiti kina meza ndogo iliyoambatishwa, ikiashiria kuwa mahali hapo panatumika kwa mafunzo au mikutano.

Maabara ya kisayansi yenye meza nyeupe ndefu iliyojaa vyombo vya kioo vya maabara. Vyombo hivi ni pamoja na bilauri, tinasti na funeli. vyote vikiwa vimewekwa kwa utaratibu. Katikati ya meza kuna sinki na bomba la maji, ikiashiria nafasi ya kuosha vifaa.

Watu wanne wanaonekana wamekaa kwenye meza ndefu, wakionekana kushiriki katika mkutano au warsha. Mwanamume mmoja mwenye ndevu na miwani amekaa upande wa kushoto akizungumza na mwanaume mwingine aliyevaa shati jeupe.

Kijana huyu ameketi kwa utulivu kwenye kiti cheupe cha sofa, akisoma kitabu kwa makini. Amezungukwa na rafu ndefu zilizojaa vitabu vya kila aina, zikijenga mazingira ya maktaba. Rangi mbalimbali za vitabu zinaongeza uzuri kwenye eneo hilo. Zikionyesha wingi wa maarifa.

Kundi kubwa la vijana wa kike wakiwa wamevalia sare za shule zenye sketi zenye miraba na fulana ya kijani. Wamesimama kwa heshima. Baadhi yao ameinamisha vichwa vyao au kufunga macho ikionyesha kuwa wanashiriki katika maombi au tafakari.

Mwalimu aliyevaa shati la njano, amesimama karibu na meza akiwafundisha kikundi cha wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mwanafunzi mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anatabasamu kwa furaha, huku akichora kwenye karatasi au kitabu.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akisoma kitabu kwa umakini mkubwa. Amevalia miwani na shati la rangi ya kijivu huku akifunguliwa kitabu kilicho wazi mikononi mwake.

Mvulana mdogo anacheka kwa furaha huku akicheza na mwanamke mzima. Wote wawili wanaonekana kufurahia mchezo wa elimu wenye shanga za rangi za waya zilizopinda huku mvulana akishika mkono wake mdomoni kwa bashasha.

Kundi la watu limekusanyika katika jumba chenye ukuta wa matofali ambapo mwanamume moja anatoa Madam mbele ya ubao mweupe, wote waliopo wamevalia fulani za zamawati na wengine wamekaa kwenye viti huku mwanamke moja akiwa kwenye kiti cha magurudumu.

Kikundi cha watoto kinaketi kwenye viti vidogo, kikiunda duara kwenye zulia la buluu ndani ya darasa. Mwalimu anaonekana akishirikiana nao katikati ya duara. Watoto wanazingatia shughuli inayofanywa. Na kuna vifaa vya shule na mifuko iliowekwa pembeni.

Mwanamke anaonekana akifundisha msichana mdogo lugha ya ishara wote wawili wakiwa wametabasamu . Msichana amevaa shati la kijivu na anainua mikono yake kuelekea mwanamke akionyesha ishara za mawasiliano.

Mwanamke anaonekana akimsaidia kijana kutumia kompyuta kibao. Kijana huyo amevaa miwani na shati lenye miraba na anaonekana akilenga kwenye skrini. Mwanamke huyu ameketi karibu naye na anaonekana akielekeza kitu kwenye kifaa hicho.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye sofa akionekana alitumia kompyuta ndogo kwa umakini. Amevalia shati la rangi ya machungwa na anaonekana akijishughulisha na kitu kwenye skrini ya kompyuta. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa na vitabu vikionyesha mazingira ya maktaba au chumba cha kusomea.

Mwanamke mzima, aliyenong'ona kwa furaha, anamwangalia mvulana mdogo aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu. Mvulana huyo anaonekana akishika kitu mkononi mwake, na kutazama mbele kwa makini. Mwanamke huyu amesimama karibu na mvulana huyo, labda akimsaidia au akiungumza naye.

Msichana mdogo aliyevaa miwani ya duara na fulana ya njano anatabasamu kwa furaha huku akionyesha mikono yake iliyopakwa rangi ya kijani. Anashika brashi ya kuchorea kwa mkono mmoja. Akionyesha kuwa amekuwa akijihusisha na shughuli za sanaa.

Katika darasa ambapo mwalimu anasimama mbele ya ubao mweupe mkubwa ulio andikwa ,wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye dawati zao wakifuatilia somo au wakifanya kazi zao ,mmoja wanafunzi anaonekana akiongea na mwalimu kwa kutumia lugha ya ishara akipendekeza uwepo wa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum au darasa la lugha ya ishara.

Mikono ya mtu, labda mtoto inaonekana ikiguza vyombo vya rangi mbalimbali vilivyopangwa pamoja. Vyombo hivi vinaonekana kuwa vya kuchezea vikiwa na vifuniko vyenye matundu madogo madogo.

Watu wanne wanaonekana wakishiriki katika mazungumzo, ambapo watatu kati yao wanaonekana kutumia lugha ya ishara, wawili kati ya hao watatu ni wanawake na mmoja ni mwanamme, wote wakiwa na tabasamu nyusoni mwao.

Kundi la watoto wanajifunza au kucheza pamoja, kwenye meza ndefu, wakiwa na ramani ya dunia nyuma yao ukutani. Mtoto mmoja ambaye yuko kwenye kiti cha magurudumu, anatumia kalamu kwenye karatasi, huku wenzake wakishirikiana naye.

Mwalimu mwanamke anamsaidia mwanafunzi aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa. Mwanafunzi huyo anaonekana akizingatia kazi yake au labda akipumzika huku mwalimu akimuangalia kwa makini. Ubao wa kijani wenye michoro ya hesabu na herufi umewekwa ukutani nyuma yao.

Mwanamke na mtoto wanaonekana wakishirikiana kwa furaha mezani, huku mtoto akishika kalamu ya rangi na kutamaza juu kuelekea mwanamke huyo. Mwanamke akiwa amevalia nguo ya zambarau anatabasamu na anaonekana akimsaidia mtoto kuchora kwenye karatasi kubwa iliyojaa michoro ya rangi mbalimbali.

Katika chumba cha darasa. Watoto wawili wnaonekana wakiwa wameketi kwenye madawati wakifanya kazi zao. Mtoto aliye mbele amevalia shati la buluu lenye tundu kwenye bega, akitumia penseli kuandika kwenye karatasi.

Wanawake wawili wanafurahia kucheza mchezo wa vijiti vya rangi kwenye meza. Mwanamke mmoja ana nywele kubwa yenye rangi ya dhahabu na anaonekana akishangilia kwa tabasamu kubwa. Mwanamke mwingine ambaye anaweza kuwa na umri mdogo anaonekana akitabasamu na kujishughulisha na mchezo.

Mtoto mdogo, akiwa amevaa sare za shule za rangi ya buluu na nyeupe, ameketi kwenye kitanda. Karibu naye kuna miguu bandia na crutches, zikionyesha hali yake ya kimwili. Nyuma ya mtoto, kuna vitanda vingi vilvyopangwa kwenye chumba vikionyesha kuwa anaweza kuwa katika hospitali au kituo cha kulelea watoto wenye mahitaji maalum.

Kijana mdogo mwenye shati ya rangi ya machungwa anaonekana akitumia lugha ya ishara wakati akizungumza na mwanamke aliyeketi mkabala na yeye. Mwanamke huyu amevalia nguo ya kijani yenye michoro na anaonekana akisikiliza kwa makini.

Mwanamke mwenye nywele fupi na miwani anatabasamu na kutumia lugha ya ishara mbele ya kompyuta ndogo. Amevalia shati la kahawia na ameketi kwenye meza huku kompyuta ikiwa wazi mbele yake. Dirisha linaonekana kuwa nyuma likiashiria kuwa yuko ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Watoto wawili wanafurahia kucheza mziki pamoja. Mmoja akipiga gita huku mwingine akipiga ala nyingine. Mtoto anayepiga gita ameketi kwenye kiti na anatabasamu akionyesha furaha yake, yule mwingine ambaye anaonekana kuwa kwenye kiti cha magurudumu anaangalia rafiki yake huku akishikilia gumba la kupigia kinanda.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo, wote wakiwa wamevalia fulana za bluu, wameketi chini ya sakafu ya mbao. Mwanamke huyo amelala kifudifudi akitazama mtoto, huku akishika kalamu na karatasi. Mtoto naye ameketi akimwangalia mwanamke huyo kwa makini, akiwa na kalamu mikononi mwake.

Mwanaume mzima na wavulana wanne wote wakiwa na miguu bandia, wamesimama nje ya jengo. Mwanamme huyo amesimama mbele akiwa amekunja mikono huku wavulana wakiwa wamevalia suruali fupi na vitambaa shingoni, nao wakiwa wamekunja mikono pia.

Mwalimu wa kike anatumia lughaa ya ishara mbele ya ubao wa kijani akifundisha wanafunzi wake. Mwanaume amesimama karibu yake akishika chaki na kuonekana akiongea labda akifafanua somo. Ubao una maandishi ya formulae ya umeme ikionyesha mada inayofundishwa inaweza kuwa ya Sayansi au Physics .

Mwanafunzi wa kike mwenye miwani na sweta ya waridi anatumia mashine ya braille ,akitabasamu kwa makini. Mwalimu wake anaonekana akimwangalia kwa furaha, akikaa nyuma yake. Darasa linaonekana linafurahisha, huku ubao mweupe ukiwa na maandishi na bango la motisha ukutani nyuma yao.

Watu watatu wamekusanyika karibu. Mwanamke mmoja anayeweza kuwa mtaalamu wa matibabu, akiwa amevalia koti jeupe na mwingine mwanamke anayeweza kuwa mzazi, wote wakitabasamu kwa furaha. Katikati yao, mtoto mchanga mwenye nywele za dhahabu ameketi juu ya mpira mkubwa wa samawati, akionekana akifanya mazoezi au kucheza.

Mwanamke na mtoto mdogo wanaonekana wakiwa wamekaa uso kwa uso, wakiangaliana kwa furaha. Mwanamke huyo akiwa na tabasamu pana, anaonekana kumfundisha mtoto jinsi ya kutamka. Mtoto anamtazama mwanamke huyo kwa umakini akionyesha shauku ya kujifunza.

Watu wawili wanafurahia muda wao pamoja, wakicheka na kushikana mikono kwa furaha. Mmoja amevalia shati la kijivu na anacheka kwa moyo mkunjufu, mwingine, mwanamke aliyevaa miwani na shati jeupe, anamwangalia kwa tabasamu pana.

Mwanamke mmoja anayeweza kuwa mwalimu anamsaidia msichana mdogo kusoma kitabu. Msichana amevaa kitambaa cha rangi ya waridi kichwani. Mikono yao imewekwa kwenye ukurasa wa kitabu. Inaonekana kama wanajifunza pamoja katika mazingira ya shule au nyumbani.

Darasani kuna wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati ya mbao wakisikiliza somo. Mwalimu ana weza kuonekana amesimama mbele ya darasa amevaa nguo nyeupe na sketi. Wanafunzi wamevaa sare za shule za rangi ya bluu na kijivu na baadhi yao wanaonekana kuzingatia kwa makini.

Eneo hili la kahawa lina watu wawili, mwanamke na mwanamme, wakiwa wamevaa sare za kazi zenye aproni, wakifanya kazi kwa kushirikiana. Mwanamme anaonekana akimimina maziwa kwenye kikomba akionyesha ujuzi wake wa kutengeneza kahawa.